Gunia hili la rangi nyeupe yenye maandishi ya rangi ya kijani na ya buluu ni la mbolea inayojulikana kama AgriFlora inayowekwa kwenye mchanga ili kuwezesha mimea inayopandwa kutoa mazao bora.

Kwenye chumba hiki kunaonekana kijisanduku kilichotengenezwa kwa glasi na kimejazwa maji. Kimewekelewa juu ya meza nyeusi na ndani ya kijisanduku hicho kuna samaki na pia maua za kuvutia za rangi nyekundu na zambarau zinaonekana.

Samaki wenye rangi ya machungwa wanaonekana wakiogelea majini. Chini yao kuna mawe ndogo zilizopangwa. Mawe hizo ni za rangi tofauti kama nyekundu, buluu, nyeusi, nyeupe na rangi zingine nyingi. Pia kuna mmea unaonekana ukimea.

Mwanaume mmoja amesimama ndani ya shamba nyuma ya magunia mbili za rangi nyeupe na ya kijani kibichi. Gunia hizo zimejaa pilipili hoho zinazoonekana tamu na zenye afya. Mwanaume huyo pia ameshika hoho mkononi.

Mwanamume mmoja anaonekana akiweka mahindi kwenye ndoo. Mahindi hayo yanaonekana yakiwa ndogo zaidi. Nyuma yake kuna mimea ya mahindi, iliyo na rangi ya kijani kibichi. Iliyo nawiri na yenye afya nzuri.

Wanawake wawili wanaonekana wamesimama shambani kila mmoja akiwa upande wake akichuna matunda iliyo na rangi nyekundu na zingine zina rangi ya kijani kibichi matunda haya yanaweza kuwa ni kahawa.

Mmea huu wenye rangi wa kijani kibichi na mgomba wa rangi ya hudhurungi unaonekana umezaa ndizi kubwa na lenye afya, ndizi hilo ni la rangi ya kijani kibichi na limeinama ishara kuwa limekomaa.

Dawa hii yenye jina Bimectine inatumika kuzuia na kutibu vimelea ndani na nje ya wanyama kama ngombe, kondoo na pia nguruwe. Dawa hii hupeanwa kwa njia ya kudunga sindano.

Dawa hii ya mifugo iliyo na jina Kenlosin hutumika kutibu na kuzuia magonjwa ya mfumo ya kupumua, njia ya mkojo na maambukizi mengine kwa ng'ombe, nguruwe, kondoo, mbuzi, paka na mbwa ikitolewa kwa njia ya sindano kulingana na kipimo kilicho elekezwa.

Dawa hii iliyo na chupa ya rangi ya machungwa na kifuniko cha rangi ya kijani-kibichi hutumika kutibu minyoo ya tumbo kwa wanyama kama ng'ombe, mbuzi na pia kondoo. Dawa hiyo hupewa wanyama kwa njia ya vidonge.

Mwanamume huyu anaonekana ana furaha nyingi usoni. Amesimama katikati ya soko linalouza matunda aina tofauti. Matunda haya yanaonekana kuwa makubwa na yenye ladha tamu.

Mwanamke mmoja ameketi chini huku anaonekana akitumia simu yake. Amezigirwa na aina ya mboga na matunda kama kabeji, nyanya, pilipili, machungwa, pilipili hoho, dania, vitunguu na pia viazi tamu.

Wauzaji wengi wanaonekana wameketi chini kwenye magunia wakiuza bidhaa tofauti tofauti Baadhi yao wanauza dania, hoho na wengine pia mahindi. Wapitanjia wanaonekana wakipita wengine wakizinunua.

Watu wengi wamesimama huku nyuso zao zikionyesha furaha. Mbele yao kuna magunia zilizojaa pamoja na masanduku. Nyuma yao kuna nyumba zilizojengwa na matofali na mabati iliyochakaa.

Watu wanaonekana wamesimama wakiwa na furaha nyingi. Wengi wao wakiwa wamevalia shati za rangi ya machungwa. Mbele yao kuna magunia mengi, yaliyojaa na kufungwa pamoja na masanduku. Inaonekana kua msaada.

Kwenye shamba hili, mimea aina ya mahindi inaonekana imepandwa kwa laini na ni ya rangi ya kijani kibichi. Mahindi hayo yanaonekana kuwa yenye afya na yamemwagiliwa mbolea ipasavyo.

Mmea wa kijani kibichi unaonekana umepandwa shambani. Shambani humo kumemwagiliwa mbolea aina tofauti ili kuwezesha mmea huo kukua na kuzaa mazao bora na yenye afya. Mmea huo unaonekana kuwa ni mahindi.

Mboga aina ya spinachi pamoja na sukuma zinaonekana zimepandwa, zina rangi ya kijani kibichi inayovutia, mboga hizo zina afya na zinaonekana kuwa tamu, kando yake kuna mboga aina zingine zilizo pandwa pamoja na migomba ya ndizi.

Mabomba makubwa yanaonekana yametobolewa mashimo mengi, kisha ndoo aina ya plastiki ya rangi nyeupe kuekwa kwenye mashimo hayo, na mboga aina ya spinechi kupandwa hapo.

Maua aina tofauti vinaonekana vimepandwa kwenye nyungu vya rangi tofauti kama nyeupe, hudhurungi na pia nyeusi. Maua haya pia yamepandwa kwenye makaratasi yenye madoa ya kuvutia mno. Maua haya yana rangi kama zambarau na pia kijani kibichi.

Mimea hii ni aina ya mboga inayojulikana kama spinachi. Ina rangi ya kijani kibichi na ina muonekano wa kuvutia mno. Mbogo hizi huliwa kwa njia ya kupika, na husaidia mwili kwa kuongeza damu .

Mimea hii aina ya spinachi inaonekana imepandwa kwenye kifaa kilichokatwa na kujazwa mchanga na kuekelewa vingine juu yake. Kando yake kuna vibuyu vya rangi ya manjano vilivyokatwa na kupandwa mboga.

Mboga aina ya sukuma zimepandwa shambani. Mboga hizo zionaokana kuwa zenye radha tamu na zenye afya. Kando yake kuna vitunguu zilizopandwa na upande mwingine kuna mimea yenye rangi ya kijani kibichi.

Kwenye shamba hili, kunaonekana kumepandwa mboga aina mbili ambayo ni kabichi na spinachi. Spinachi hii inaonekana ina matawi ya rangi ya kijani kibichi na miti yake ni ya rangi nyekundu. Kabichi hii inaonekana yenye afya na ya kuvutia macho.

Mimea aina ya mboga inayojulikana kama sukuma, inaonekana imepandwa kwenye nyungu ya rangi ya hudhurungi. Kando yake, zingine zimepandwa kwenye karatasi nyeupe. Mboga hizi zinaonekana za kuvutia na ni tamu.

Kwenye shamba hili lililogawanywa kwa vipande vidogo na kujengwa kwa mawe na simiti kuna aina za mboga zilizopandwa. Mboga hizi ni kama sukuma, vitunguu na pia spinechi.

Mboga hii aina ya sukuma na mchicha inaonekana yenye afya na ya kuvutia. Imepandwa ndani ya magunia yaliyojazwa mchanga na kutobolewa pande zote ili kuwezesha mboga hizo kukua.

Watu Wawili wanaonekana wameinama huku wameshika mchanga. Mmoja wao amevalia nguo zake za kazi kama aproni, kofia na barakoa. Aproni inamsaidia kutochafua nguo zake alizovaa.

Ndani ya msitu huu, mto wenye maji mengi unaonekana. Juu yake kuna daraja linalotumika na wapitanjia kuvuka wakienda upande mwingine. Msitu huu unaonekana ukona miti kubwa na yenye afya.

Mtu mmoja anaonekana amekalia farasi, yenye rangi ya hudhurungi. Farasi huyo ana mkia wa rangi nyeusi. Nyuma yake kuna farasi ingine, iliyo na rangi nyeusi. Kando yao kuna miti mirefu iliyopandwa.

Mmea huu wa rangi ya kijani kibichi unaonekana umezaa matunda makubwa na yenye afya. Maua pia yanaonekana ishara kuwa matunda mengine yanakua .Matunda haya kwa kimombo hujulikana kama vile passion fruit.

Mmea wenye rangi ya kijani kibichi unaonekana umezaa matunda makubwa na wenye kuvutia. Matunda haya yana rangi ya manjano iliyochanganyika na nyekundu. Matunda haya yanajulikana kama tufaha na yanaonekana kuwa tamu.

Mmea huu unaonekana umezaa matunda makubwa na yenye afya. Matunda mengine yamebadilika rangi na kuwa nyekundu ambayo yameiva. Matunda ambayo hayajaiva yamebakia kuwa rangi ya kijani kibichi. Matunda haya yanajulikana kama vile nyanya.

Mmea huu wenya rangi ya kijani kibichi, uneonekana umezaa matunda makubwa na yenye afya. Matunda haya yanaonekana kua tamu zaidi na ni ya rangi nyekundu. Yanajulikana kama vile nyanya.

Mimea hii ya rangi ya kijani kibichi inaonekana kuzaa matunda makubwa na yenye afya, matunda haya ni ya rangi nyekundu na yanaonekana kuwa tamu, na kuongeza damu mwilini, matunda haya yanajulikana kama tofaha ya damu.

Shambani humu kunaonekana kumepandwa maua nyingi zinazopendeza na kuvutia macho. Kando yake kuna mimea iliyopandwa. Kwa umbali watu wanaonekana wamesimama na nyumba pia inaonekana.

Mmea huu unaonekana umezaa matunda makubwa na ya kuvutia. Matunda haya yanaonekana kua tamu sana. Inajulikana kama pilipili hoho. Yana rangi mbili, ya kijani kibichi na nyekundu.

Mboga hizi aina ya sukuma zimepandwa ndani ya mabomba ya plastiki yenye rangi nyeupe. Zina rangi inayovutia macho na zinakaa kuwa na afya nyingi. Mboga hizi zikipikwa zinakua tamu sana.

Mimea imepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki. Imepangwa kwa mstari na mizizi yake iko ndani ya maji yenye virutubisho bila kutumia udongo. Kuna mabomba yanayopita maji kutoka kwenye tanki hadi kwenye mizizi ya mimea. Mimea inaonekana yenye afya na kijani kibichi ikionyesha kuwa inapata virutubisho vya kutosha.

Zao hili la mboga aina ya kabeji yenye rangi ya kijani kibichi linaonekana limepandwa shambani kwenye mchanga wa rangi nyekundu na kwenye laini. Mboga hizo zinaonekana kuwa kubwa na zenye afya nyingi.

Vifaranga weusi pamoja na weupe wanaonekana wamekusanywa mahali pamoja wengine wakikula chakula kilicho mwagwa chini na wengine wanakunywa maji iliyoekwa kwa mikebe iliyo katikati ya vifaranga hivyo.

Wanawake wawili wamesimama katikati ya shamba kubwa kila mmoja akiwa na kikapu mgongoni akichuna majani ya rangi ya kijani kibichi. Majani haya hujulikana kama majani chai na huenda kusiagwa ili kutengeneza majani ya kupikia.

Ndani ya chafu hii kunaonekana mimea ya rangi ya kijani kibichi iliyo nawiri. Mimea hii imezaa matunda makubwa na yenye afya. Matunda haya ni ya rangi nyekundu ikiwa imeiva na kijani kibichi ikiwa mbichi.

Wanawake wawili wanaonekana wameinama shambani wakishughulika na kilimo cha kisasa. Wamevaa mavazi ya kazi kama vile glavu, viatu vya shambani, koti la kazi ili kujikinga na vumbi au kemikali. Wanaonekana wakieka mimea kwenye kreti ili wakauze au wakazipande kwingine.

Mabomba ya maji yanaonekana yamepangwa kwa laini ili kunyunyuzia maji kwenye mimea iliyopandwa. Kando yake kuna uwanja mkubwa uliopandwa nyasi inayovutia. Kwa umbali nyumba inaonekana ikiwa katikati ya msitu.

Shamba hili kubwa, linaonekana limelimwa kwa utaratibu. Mabomba ya maji yamepitishwa ili kuwezesha shamba hilo kupata maji. Watu wanaonekana kwa umbali, na pia migomba mikubwa ya ndizi inaonekana.

Shamba hili lenye mchanga wa rangi nyekundu unaonekana umelimwa kwa utaratibu. Juu yake kuna mabomba ya kupitisha maji yamewekwa ili kunyunyizia maji mimea itakayopandwa. Huku kando kuna mimea inaonekana imemea.

Shamba hili limejaa mimea ya kijani kibichi na yenye afya. Maji yanaonekana yakitiririka kupitia mabomba madogo kuelekea mizizi ya mimea. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone au wa mvua unaosambaza maji kwa usawa. Mimea inapata maji ya kutosha hata kama mvua haiko na ardhi inaonekana yenye unyevunyevu unaofaa kwa ukuaji.

Kwenye uwanja huu nyasi inaonekana imekauka sana ishara ya kuwa kuna jua kali. Katikati kuna mti uliosimama na umenawiri matawi ni ya rangi ya kijani kibichi. Juu angani mawingu ni ya rangi ya buluu.

Kwenye uwanja wenye nyasi wa kijani kibichi anaonekana batamzinga aliyesimama ndani ya kijiplastiki kilicho na maji. Bata huyu ana rangi ya kijivu iliyochanganyikana na nyeupe na ana midomo pamoja na miguu ya rangi ya machungwa.

Ng'ombe huyu mwenye rangi nyeupe na nyeusi anayejulikana kama aina ya Freshian anaonekana amefungwa ili kujitayarisha kukamuliwa. Chini kunaonekana maziwa yaliyomwagika na hapo kando kuna ndoo inayotumika kuwekea maziwa inayokamuliwa.

Kwenye nyasi ya kijani kibichi, kuna mtu aliyevalia nguo zitakazomzuia kutokana na makali ya kulazwa na nyuki. Mtu huyo amevalia vitu kama glavu na anaonekana akifungua mzinga wa nyuki ili kuvuna asali.

Ng'ombe hawa wenye rangi nyeusi na nyeupe wanaonekana wamewekwa kwenye zizi lililogawanywa na kila mmoja kukaa peke yake. Wana vipini kwenye masikio vya rangi ya manjano.

Mtu mmoja anaonekana amevalia mavazi ya kumzuia kulazwa na nyuki. Mavazi haya ni kama glavu kubwa, sweta kubwa na amevaa kofia inayoonyesha hapa usoni. Ameshikilia mzinga wa nyuki.

Kuku hawa wanaonekana wenye afya na wenye kuvutia. Manyoa yao yana rangi ya hudhurungi na kichwa chao ni cha rangi nyekundu. Wanaweza kuwa ni kuku wa mayai au ni kuki wa nyama.

Shamba kubwa iliyogawanywa kwa mitaro inaonekana imelimwa na kupandwa mimea. Kwenye shamba hilo kwekwe nyingi zinaonekana ambazo hazijang'olewa. Kwa umbali miti mirefu inaonekana na inavutia zaidi.

Bango hili lililo andikwa kwa wino wa buluu, Kenya veterinary association linaonyesha kuwa litakuwa tarehe thelathini mwezi Novemba mwaka wa 2024 na itafanyika kwenye uwanja wa University of Nairobi upper Kabete Campus .

Daktari wa mifugo anaonekana akipea mnyama aliyeshikwa na mtu dawa. Kando yao kuna watu wamesimama wanatazama. Pikipiki pia inaonekana imeegeshwa hapo kando. Nyumba zinaonekana kwa umbali na miti mirefu pia.

Daktari wa mifugo aliyevalia koti la kazi lenye rangi nyeupe anaonekana akimdunga ngombe sindano, yawezakua sindano hio ni ya kuzuia magonjwa au anamtibu ngombe huyo kutokana na ugonjwa fulani, kando yao kuna ngombe zingine pamoja na watu walio simama.

Mnyama huyu aina ya jogoo anaoenkana ameshikwa, ana manyoya makubwa yenye rangi ya hudhurungi. Kichwa chake ni cha rangi nyekundu. Anaonekana akiwekwa dawa kwenye macho, dawa hiyo inazuia jogoo kukuwa kipofu.

Daktari wa mifugo aliyevalia mavazi yake ya kazi anaonekana na glovu mkononi huku ameshika sindano akimdunga ng'ombe mwenye rangi ya hudhurungi. Huenda anamdunga ng'ombe huyo dawa ya kuzuia vimelea au minyoo.

Pundamilia mmoja anaonekana amelala chini huku akiwa ameumia kwenye mguu. Daktari wa mifugo naye aliyevalia sare za rangi ya kijani na glavu za bluu anaonekana akitibu kidonda hicho. Kando yake kuna gari lililoegeshwa.

Mnyama huyu anajulikana kama simba wa kike. Anapatikana msituni. Ana rangi ya hudhurungi iliyochanganyika na nyeusi na nyeupe iliyokolea kwa umbali. Ana meno makali yanayoweza kurarua kitu chochote.

Kwenye uwanja huu kifaru mkubwa anaonekana amesimama. Ana rangi ya kijivu na ana miguu minne mifupi. Kwenye uso wake ana pembe mbili zilizosimama na masikio yake yako karibu na shingo.

Mnyama huyu aina ya nyani anayejulikana kama tumbili anaonekana ameketi juu ya mti. Tumbili huyu ana manyoya yenye rangi ya hudhurungi na uso wake ni mweusi pamoja na mikono.

Kando ya mazingira ya savana tembo wadogo wenye ngozi ya rangi ya kahawia nyekundu wanaonekana wakitembea kando ya bwawa mdogo lililojaa majani na maua. Mbostela pia wanaelekea upande mmoja na tembo hao.

Kwenye mazingira hayo, miti imejaa miba inaonekana pamoja na nyasi. Katikati yake twiga mrefu anaonekana amesimama. Twiga huyu ana miguu mirefu, shingo refu inayomwezesha kukula majani juu ya mti na pia kwenye kichwa chake ana pembe mbili.

Mnyama huyu aina ya nyani anayejulikana kama baboon anaonekana ameketi chini. Ana manyoya yaliyosimama yenye rangi ya hudhurungi na uso wake una rangi nyeusi pamoja na mikono yake.

Kwenye nyasi za kijani, ndege mwenye miguu mirefu na manyoya meupe iliyochanganyika na nyeusi anaonekana akitembea. Ndege huyo ana kichwa iliyojaa manyoya iliyosimama na macho ya rangi ya machungwa. Nyuma yake kuna maua ya rangi nyekundu iliyofifia kwa umbali.

Mnyama huyu aina ya ndege anajulikana kama tai. Ana rangi nyeusi na nyeupe. Anajulikana haswa kwa kupepea juu angali mbali zaidi. Hula nyama hasa kutoka kwa wanyama wadogo na ndege wengine.

Mnyama anayejulikana kama nyani aina ya baboon anaonekana amesimama mchangani, ana nywele refu ya rangi ya hudhurungi na uso wake ni wa rangi nyekundu, makalio yake pia ni ya rangi nyekundu.